Haya ni mazingira ya mashambani, mama huyu anaonekana kukama ng'ombe, ng'ombe huyu amefungwa mkuu pia inaonekana kuna ngombe wengine katika kando yake kuonekana huyu mtu ni mkulima wa ng'ombe wa kufuka ng'ombe.

Hiyo ni ndizi, ndizi hiyo imeiva. Hii ndizi inatumika sana kuilika hapa nchi ya Kenya, pia na katika nchi za nje. Nchi ambayo inajulikana sana kuvuna ndizi ni nchi ya Uganda hapa Afrika. Hata hivyo, katika nchi ya Kenya, kaunti ya Kisii inajulikana pia kuvuna ndizi zaidi.

Haya ni mazingira ya shambani. Mtu huyu amesimama kando ya ndizi. Ndizi hio imeiva, ata hivyo inaonekana wamechuna hadi katikati. Mtu huyo anaonekana ni mkulima na mwenye shamba. Ndizi hizi zimeonekana ingine bado ni ndogo na bado haijaacha kuzaa.

Hii ni mazingira ya mashambani. Inaonekana huyu ni mfugaji ambaye ananyunyuzia dawa ng'ombe yake ili kuzuia maugonjwa au wadudu fulani. Amevalia sare ambayo inazuia pia hiyo dawa kumuingia mwili yake ili kuwazuia ugonjwa.

Hii ni mazingira ya biashara inaonekana mtu huyu amabye anaonekana kumwaga maziwa kutoka kwa mtungi kubwa, inaonekana anachunga maziwa, kuna mtungi ingine ambayo ni mingi hapo, inaonekana huyu mtu ni mkulima wa kufuga ng'ombe.

Mama huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya mahabara. Mama huyu pia anaonekana anafanya mazoezi , mazoezi ya masomo fulani, anaonekana kuwa anafanyia majaribio kwenye glasi na pia kwenye kibuyu ambayo ameshikilia kwa mkono mwingine. Mama huyu amevalia sare ya maabara.

Huyu mtu ambaye amesimama kando ya ngombe anaonekana ni mfugaji. Amevalia sare ya inayotumika sana sana katika ufugaji wa ngombe . Inaonekana ngombe hiyo imetayarishwa ili kukama.

Hapa ni shamba, shamba hili linaonekana kuwa na ndizi ata hivyo ndizi hiyo inaonekana haijakuwa tayari, nyuma ya ndizi hiyo kuna miti, miti hiyo haionekani vizuri ni ya miti aina gani, ndizi pia inaonekana haina afya vizuri.